Mama huyu anayejishughulisha na shughuli yakuuza dawa mbalimbali za mimea na mifugo, akiwa tayari amekwisha fungua duka lake ili kuweza kuruhusu wateja wanao hitaji huduma mbalimbali zinazotolewa na duka hilo, waweze kuzipata kwa urahisi na wepesi bila kupitia tabu na ugumu wa aina yoyote.

Boksi maalumu lililoandaliwa kwa ajili ya kutengeneza dawa itakayohusika kuondoa bakteria wanaopatikana kwenye miili ya wanyama wanaofugwa kama vile mbwa na paka, ili kuwafanya wanyama hao wawe na afya tele lakini pia kubakia katika umahiri na uimara wao wa kila siku.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza dawa mbalimbali za mifugo na mimea, likiwa tayari limekwishafunguliwa na kuzipangilia dawa hizo katika mpangilio mzuri na maalumu, utakaomuwezesha mteja kuweza kuchagua dawa kulingana na mahitaji yake.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza dawa mbalimbali za mifugo na mimea, likiwa tayari limekwisha funguliwa na kupangilia dawa hizo katika mpangilio mzuri na maalumu, utakao muwezesha mteja kuweza kuchagua dawa kulingana na uhitaji wake kwa wepesi na urahisi.

Mwanamke mfanyabiashara, katika duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza dawa mbalimbali za mifugo na mimea, akiwa tayari amekwisha fungua duka lake ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji bidhaa zinazopatikana katika duka hilo, waweze kuzifikia kwa wepesi na urahisi bila kupata taabu na ugumu wa aina yoyote.

Duka maalumu linalojishughulisha na shughuli ya kuuza dawa mbalimbali za mimea, zitakazo wawezesha wakulima kuweza kufikia malengo yao, likiwa tayari limekwisha funguliwa likiweza kuruhusu wakulima wanaohitaji dawa hizo waweze kuzifikia kwa uwepesi na urahisi bila kupata tabu wala ugumu wa aina yoyote.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza dawa mbalimbali za mifugo na mimea, likiwa tayari limekwisha kufunguliwa na kupangilia dawa hizo katika mpangilio maalumu, utakaomuwezesha mteja kuweza kuchagua dawa kulingana na mahitaji yake.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza dawa mbalimbali za wakulima na mimea akiwa tayari amekwishafunguliwa ili kuweza kuruhusu wa kulima wanaohitaji dawa hizo kwa ajili ya kuendesha shughuli zao waweze kuzipata kwa rahisi na wepesi. Huko nje kukiwa na bango kubwa linaloashiria kuwa duka hili linahusika na mambo hayo.

Duka linalojishuhulisha na shughuli ya kuuzaji dawa mbalimbali za mifugo na mimea, likiwa tayari limekwishafunguliwa na kupangilia dawa hizo kwenye rafu kwa mpangilio maalumu, utakaomwezesha mteja kuweza kuchagua dawa kulingana na uhitaji wake.

Boksi maalumu lililotumika kwa ajili ya kuhifadhia dawa, itakayotumika kwa ajili ya kuua minyoo kwa wanyama wanaofugwa majumbani, kama vile mbuzi, kondoo na ndama na farasi na wengineo katika wanyama hawa. Dawa hiyo ikiandaliwa kwa ajili na imeandikwa na kuruhusiwa kutumika katika kipindi cha ujauzito wa wanyama hao.

Mifuko maalumu, iliyoundwa kwa ajili ya kuhifadhi mbolea ya asili, itakayotarajiwa kuimarisha mimea na kuifanya ikue na kustawi vizuri, lakini pia kuweza kufanya udongo uwe na rutuba ili mazao yawe mengi na bora kabisa.

Dawa maalumu na mahususi iliyoandaliwa kisha kutiwa kwenye boksi maalumu lenye picha ya mbwa, huku ikiwa na maandishi inayoashiria dawa hiyo kuwa ni ya mbwa pekee. Dawa hii inatarajiwa kuwaondoshea mbwa madhara lakini pia na kuondoa minyo inayopatikana kwenye miili yao.

Mwanamke mfanyabiashara katika duka linalojishughulisha na shughuli ya uuzaji wa dawa mbalimbali za mifugo na mimea, akiwa tayari ameshafungua duka lake likiwezesha wateja na huduma zinazopatikana duka hili waweze kuzifikia kwa wepesi na urahisi bila kupata tabu wala ugumu wa aina yoyote.

Duka kubwa linalojishughulisha na shuhuli ya kuuza dawa mbalimbali za mifugo na mimea, likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hilo, ili waweze kuipata kwa wepesi na urahisi bila kupata tabu na ugumu wa aina yoyote.

Boksi la dawa maalumu inayotumika kwa ajiki ya mbwa na paka ikiwa imeandaliwa vizuri pamoja na picha inayoonyesha kuwa dawa hiyo nj kwa ajili ya matumizi ya wanyama hao pekee. Dawa hizi ni nzuri zitakazosaidia wanyama hao kuweza kuishi wakiwa na afya tele.

Mwanaume mkulima anyejihughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la hoho, akiendelea na zoezi la ukusanyaji wa hoho hizo baada ya kuwa ameshahitimisha zoezi la kuvuna, tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni ili aanze kunufaika na kupitia shughuli yake hiyo.

Wakulima hawa wanajishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara wakiendelea na zoezi lakufungasha mazao yao baada yakuwa yamekwisha hitimisha zoezi la kuvuna tayari kwa ajili ya kuweza kupelekwa sokoni na waanze kunufaika kupitia shughuli yao hio ya kilimo.

Wanawake hawa wanajishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, wakiendelea na zoezi la kuvuna mazao hayo tayari yaliyokwisha komaa na kuiva vizuri, ili kuweza kuiandaa na kuipeleka sokoni waanze kunufaika kupitia shughuli hiyo.

Sehemu ya shamba kubwa lililoandaliwa kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la nanasi, ikiwa na minanasi ambayo tayari imekwisha zaa vizuri na kukomaa; tayari kwa ajili ya kuweza kuvunwa na kisha kuandaliwa na kisha kuweza kupelekwa sokoni ili waanze kunufaika kupitia shughuli hiyo, wakulima wake.

Wakulima wanaojishughulisha na kilimo cha kibiashara cha zao la viazi, wakiendelea na zoezi la kuvuna viazi hivyo na kuvitia kwenye vyombo maalumu, kuviandaa kwa ajili ya kuweza kufanikisha zoezi hilo.

Wakulima waliojikita na kujizatiti katika shughuli ya kilimo cha kibiashara, wakiendelea na zoezi la kuvuna mazao hayo ambayo tayari yamekwisha komaa vizuri kwa ajili ya kuweza kuyaandaa na kupeleka kiwandani; kiweze kuchakatwa kisha kuuzwa baada ya kuwa imekwisha andaliwa vizuri.

Mkulima akiwa shambani anayejishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao hilo la papai ikiwa na mimea ambayo imekuwa na kustawi na kuzaliana vizuri, ikionyesha dalili nzuri ya kuweza kumpatia matunda mengi yatakayomwezesha kupata faida kubwa hapo.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara cha zao la viazi, wakiendelea na zoezi la kuvuna viazi hivyo ili vipelekwa katika eneo la uchakataji viandaliwe na kisha kuweza kupelekwa sokoni ili waanze kunufaika kupitia kazi hii ya mikono yao.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la kahawa, wakiendelea na zoezi la kuvuna kahawa hizo ambazo tayari zimekwishakomaa vizuri, wakizikusanya katika eneo moja ili kurahisisha zoezi la usafirishaji kupeleka katika eneo la uchakataji, ili iweze kuandaliwa na kisha bidhaa yake iweze kupelekwa sokoni na kuuzwa.

Mkulima aliyejikita na kujidhatiti katika shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la kahawa akiwa shambani, akiendelea kukagua ubora wa bidhaa zake hizo na mazao hayo yatakayotarajiwa kumpatia faida kubwa kabisa mkulima huyo.

Sehemu ya ardhi iliotumika kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la papai, ikiwa na mipapai ambayo imezaliana vizuri kabisa na kuweza kumshawishi mkulima wake kuona dalili za kupata mafaniko makubwa kabisa kupitia shamba lake hilo.

Mwanamke huyu mkulima, anajishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la nanasi, akiwa tayari amekwishahitimisha zoezi la kuvuna nanasi hizo na kuzipakia katika usafiri maalumu aliouandaa kwa ajili ya zoezi hilo. Tabasamu kubwa linalodhihiri kwenye uso wake, likiashiria furaha kubwa aliyokuwa nayo kuendesha kilimo hicho.

Wakulima wanaojishughulisha na kilimo cha kibiashara cha zao la kahawa, wakiwa shambani wakiendelea kukamilisha zoezi la kuvuna kahawa hizo, na kunagalia namna ya kufanya kahawa hizo ziweze kukua vizuri, ili ziweze kukuza mapato yao.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la ndizi, wakiwa wanaendelea na shughuli ya kuziandaa ndizi hizo na kuziweka vizuri ili ziweze kusafirishwa baada ya kuwa zimekwisha hitimisha zoezi la kuvuna ndizi hizo.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, wakiwa tayari wamekwisha kamilisha zoezi la kuvuna zao lao hilo la nyanya na kulifungasha kwenye vyombo maalumu walivyoviandaa kwa ajili ya kufanikisha zoezi hilo. Tayari kwa ajili ya kuweza kusafirishwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mwanamke mkulima anaye jishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la mahindi, akiwa tayari amekwisha kamilisha zoezi la kuvuna mahindi hayo tayari, kwa ajili ya kuweza kuandaliwa na kisha kuweza kupelekwa sokoni ili yaweze kuuzwa.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, cha zao la viazi vitamu, wakiendelea na zoezi la kukusanya viazi hivyo na kuviweka tayari, baada ya kuwa wamekwisha kamilisha zoezi la kuvuna viazi hivyo, tayari kwa ajili ya kuweza kupelekwa sokoni na kuweza kuuzwa.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la nyanya, wakiendelea na zoezi la kuvuna nyanya hizo ambazo tayari zimekwishaiva vizuri, na kuvitia kwenye vyombo maalumu walivyo viandaa kwa ajili ya kufanikisha zoezi hilo.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara, wakiendelea na zoezi la kuandaa mazao hayo baada ya kuwa wamekwisha hitimisha zoezi la kuvuna, tayari kwa ajili ya kuweza kuandaliwa vizuri na kuchakatwa, kisha kuweza kupelekwa sokoni ili yaweze kuuzwa, ili wakulima wake waanze kupata manufaa yanayotokana na shughuli hiyo.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la kahawa, wakiendelea na zoezi la uandaaji wa kahawa hiyo na kuifungasha vizuri, baada ya kuwa wamekwisha hitimisha zoezi la kuivuna, tayari kwa ajili ya kuchakatwa na kisha kuweza kupelekwa sokoni.

Mwanaume huyu mkulima anayejishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la tikiti, akiendelea na zoezi la kuvuna matikiti haya ambayo tayari yamekwishakomaa na kuivaa vizuri ili kuweza kuandaliwa na kisha kuweza kupelekwa sokoni ili aanze kunufaika kupitia shughuli yake hiyo.

Sehemu ya shamba kubwa liloandaliwa kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la ndizi nilikuwa na migomba inaendelea kukuwa na bustani na kuzaliana vizuri ili kuweza kuendelea kumpatia matumaini mkulima wake kupata faida kubwa kupitia shughuli hiyo

Sehemu ya shamba kubwa linalotumika kwa ajili ya kuendesha shughuli cha kibiashara cha zao la nyanya, ikiwa tayari zimekwisha zaa nyanya nyingi vizuri kabisa tayari kwa ajili ya kuvunwa; huku zoezi hilo likiendelea kupitia kwenye vyombo maalumu vilivyo andaliwa kwa ajili ya kufanikisha zoezi hilo.

Mkulima anajishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara akiwa tayari amekwisha kamilisha zoezi la kuvuna mazao hayo na kuyaweka tayari kwa ajili ya kuweza kusafirishwa, ili aweze kupelekwa sokoni na aanze kunufaika kupitia shughuli yake hiyo.

Mwanamke mkulima anaejishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara akiwa katika shamba lake lenye migomba, iliyokua na kunawiri vizuri iliyozaa ndizi zilizokuwa nyingi kabisa, mkulima huyu akianza kuona matumaini ya kufikia malengo yake.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la viazi mviringo, wakiendelea na zoezi la kuvikusanya viazi hivyo na kuvitia kwenye mifuko maalumu waliyoandaa kwa ajili ya kukamilisha zoezi hilo baada ya kuwa wamekwisha hitimisha zoezi la kuvuna.

Mwanamke mkulima anayejihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao hilo la mahindi, akiwa tayari amekwishavuna mahindi hayo, na kuyapanga vizuri, ili kuweza kurahisisha zoezi la usafirishaji pale wakati wa kusafirisha utakapowadia.

Wakulima wanojishughulisha na shughulia za kilimo cha kibiashara cha zao la viazi, wakiwa tayari wamekwisha hitimisha zoezi la kuvuna viazi hivyo na kuvitia kwenye vyombo maalumu walivyoviandaa kwa ajili ya kufanikisha zoezi hilo.

Wakulima wa zao la kibiashara la kahawa wakiwa wakiwa shambani, wakiendelea na zoezi la kuvuna kahawa hizo na kuzitia kwenye vyombo maalumu walivyoviaandaa kwa ajili ya kufanikisha zoezi hilo, tayari kwa ajili ya kupeleka katika eneo la uchakataji liweze kuandaliwa, na kisha kuweza kupelekwa sokoni.

Wakulima wanaojishuhulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la viazi ulaya ,wakiwa tayari wamekwishahitimiza zoezi la kuvuna viazi hivyo, na kuvifungasha kwenye mifuko maalumu walivyo viandaa kwajili yakufanikisha zoezi hilo la usafirishaji tayari kwajili ya kusafirisha na kupelekwa sokoni.

Wakulima wanaojishughulisha shughuli za kilimo cha biashara, wakiwa tayari wamekwisha kamilisha zoezi la kuvuna mazao hayo, na kuyatia kwenye vyombo maalum ambavyo vilivyoandaliwa kwa ajili ya kufanikisha zoezi hilo.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la viazi, wakiwa kazini wakiendelea na shughuli ya kuvuna viazi hivyo na kuifungasha maalumu kwa ajili ya kuweza kurahisisha zoezi la usafirishaji.

Wakulima walioamua kujikita na kujidhatiti katika shughuli za kilimo cha kibiashara, wakiendelea na zoezi la kuvuna mazao hayo ambayo tayari yamekwishakomaa, tayari kwa ajili ya kuweza kujiandaa na kisha kuweza kuyapeleka sokoni ili waanze kunufaika kupitia shughuli hiyo.

Mwanamke mkulima aliyejikita katika shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la kahawa, akiwa tayari amekwishavuna zao hilo na kuendelea na shughuli ya kuvuna ili kuweza kupeleka katika eneo la uandaaji, ili kahawa iweze kuandaliwa vizuri na kisha kuweza kupelekwa sokoni.

Wakulima walioamua kujikita na kujizatiti kwa ajili ya kilimo cha kibiashara, wakiwa tayari wamekwisha kamlisha zoezi la kuvuna zao hilo na kulitia kwenye vyombo maalumu, walivyoviandaa kwa ajili ya kuweza kufanikisha zoezi hilo tayari kwa ajili ya kusafirisha kupelekwa sokoni.

Mwanaume mkulima anayejishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha nanasi, akiendelea na zoezi la kuvuna na nanasi hizo ambazo zitayari zimekwishakomaa na kuiva vizuri, ili kuweza kuandaliwa na kisha kuweza kupelekwa sokoni ili aanze kunufaika kupitia shughuli hiyo.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la hoho, wakiwa tayari wamekwishahitimisha zoezi la kuvuna hoho hizo na kuzitia kwenye vyombo maalumu, alivyoviandaa kwa ajili ya kufanikisha zoezi hilo.

Sehemu ya ardhi iliyotengwa kwa ajili ya kuandesha shughuli za kilimo cha kibiashara zao la kitunguu, vipo na vitunguu ambavyo vimekusanywa sehemu moja ili kufanikisha zoezi la uvunaji wa vitunguu, hivyo tayari kwa ajili kuweza kuandaliwa na kisha kuweza kuwekwa sokoni.

Kusanyiko la wakulima wanao jishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la kahawa, wakiendelea na zoezi la uandaaji wa kahawa hiyo baada ya mvua kuwa imekwisha na hitimisha zoezi la kuvuna kahawa hiyo, ili kuiweka tayari kwa ajili ya kuweza kupelekwa sokoni.

Sehemu ya shamba kubwa, iliyoandaliwa kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo cha kibiashara, cha zao la Vitunguu, eneo hilo linatarajiwa kuleta vitunguu vingi kabisa, vitakavyomuwezesha mkulima wake, kufikia majengo yake ya kujikuza kibiashara hiyo.

Sehemu ya shamba kubwa lililoandaliwa kwajili ya kuendesha shughuli za kilimo cha kibiashara cha mazao hayo ya ndizi, kikiwa na mimea mbayo iko tayari inashiria kukua na kunawiri vizuri na kumpatia matumaini mkulima wake kupata mazao mengi.

Sehemu ya shamba kubwa lenye mimea iliyoota na kustawi na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia za kisasa ilikuweza kufikia malengo ya shughuli za kibiashara na kumnufaisha mkulima wake.

Mwanaume mkulima anayejishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha pilipili, akiwa tayari amekwishakamilisha zoezi la kuvuna pilipili hizo ambazo tayari zimekwishaiva vizuri, zikiwa na mwonekano mzuri wa kupendeza unaopambwa na rangi zake tofautitofauti ili kuzidi kumvutia mteja kumshawishi kutumia bidhaa hiyo.

wakulima wawili wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, wakiendelea kujadiliana mambo mbalimbali na kufanya tathmini fupi itakayo wawezesha kuweza kukuza kipato cha kupitia shughuli hiyo ya kilimo.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la viazi, wakiwa tayari wamekwishahitimisha zoezi la kuvuna viazi hivyo, wakavikusanya sehemu moja ili kuweza kurahisisha zoezi la usafirishaji pale utakapowadia wakati wa kuweza kupeleka sokoni.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara cha zao la kahawa, wakiendelea na zoezi la uandaaji wa kahawa hiyo baada ya kuwa wamekwisha hitimisha zoezi la kuvuna kahawa tayari kwa ajili ya kuweza kuchakatwa vizuri na kisha kuweza kupelekwa sokoni.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara, wakiwa katika eneo ambalo limezungukwa na migomba mingi ambayo tayari imekwishazaa. Eneo hili linatarajiwa kuwapatia wakulima hao faida iliyopo kubwa kabisa hapo baadaye kupitia kujikita na shughuli hiyo.

Wakulima wanajishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara cha zao la karoti, wakiendelea na zoezi la kuvuna karoti hizo ambazo tayari zimekwishaiva na kukomaa vizuri, tayari kwa ajili kuweza kuandaliwa na kuweza kuuzwa ili kuanza kunufaisha wakulima wake.

Wakulima walioamua kujihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la kahawa, wakiendelea na zoezi la ukusanyaji wa kahawa hiyo ambayo tayari imekwisha vunwa, tayari kwa ajili ya kuweza kupelekwa sokoni ili ziweze kuuzwa na kunufaisha wafanyabiashara hao.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la viazi ulaya, wakiendelea na zoezi la kuvikusanya viazi hivyo baada ya kuwa wamekwisha hitimisha zoezi la kuvuna. Tayari kwa ajili ya kupeleka katika eneo la uandaaji na kisha viweze kuandaliwa ili kuweza kupelekwa sokoni.

Mwanaume mkulima anaejihusisha na kilimo cha biashara cha zao la kahawa akiendelea kuhudumia mimea yake hiyo ili kuhakikisha inazaliana vizuri kiasi cha kuweza kumpatia manufaa makubwa kabisa hapo baadae.

Mwanaume mkulima anaye jishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, akiendelea kuyakagua mazao yake na kuangalia namna ya kuyafanya mazao hayo yazaliane kwa wingi ili kuweza kumfikisha katika malengo yake.

Mimea iliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri iliyotumika kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo cha kibiashara. Mimea hiyo inatarajia kuzaliana kwa wingi na kuleta mazao mengi yatakayomwezesha mkulima wake kuweza kupata faida kubwa kupitia shughuli yake hiyo.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la kahawa wakiendelea na zoezi la kuvuna kahawa hizo na kuzikusanya sehemu moja, tayari kwa ajili ya kuandaliwa vizuri na kupelekwa eneo la uchakataji ili waweze kuandaliwa na kisha kupelekwa sokoni.

Mimea ambayo imekuzwa vizuri na kustawi na kisha kuleta mazao mengi ambayo tayari yamesha vunwa. Eneo hili limeandaliwa mahususi kwajili ya kuendesha shughuli za kibiashara kwakutumia njia hii ya kilimo cha kibiashara mkulima huyo anatarajia kupata mafanikio makubwa.

Mwanaume mkulima anayejishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la tikiti akiwa shambani kwake akiendelea na zoezi la kuvuna matikiti hayo na kuyakagua ubora wake, huku akianza kuona matumaini ya kuweza kupata faida kubwa kupitia shughuli hiyo.

Mkulima anaejishughulisha na shughuli za kilimo cha biashara cha zao la mahindi, akiendelea na zoezi la kuvuna mahindi hayo na kuyaweka tayari, kwa ajili ya kuweza kupelekwa sokoni ili aanze kunufaika kupitia shughuli yake hiyo.

Mkulima anayejishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la papai. Akiwa shambani kwake akiendelea kuangalia namna ya kufanya mipapai hiyo iweze kuzaliana kwa uwingi na ili aweze kupata faida iliyokua kubwa kabisa kupitia shughuli yake hiyo.

Mkulima anajishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la nanasi akiendelea na zoezi la kukusanya na nafsi hizo ambazo tayari zimekwishavunwa vizuri kwa ajili ya kuwepesisha zoezi la kusafirisha na kuanza kumnufaisha mkulima huyo.

Wakulima wawili wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la maembe, wakiwa shambani wakiendelea kukagua ubora wa mazao yao hayo na kufanya tathmini fupi, itakayowezesha kuangalia namna ya kukuza mapato yao katika shughuli yao hiyo.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli ya kilimo cha biashara wakiendelea na zoezi la kuvuna zao hilo na kulikusanya sehemu moja ilikuweza kurahisisha na kulifanya zoezi la kusafirisha kuwa jepesi zaidi.

Wakulima walioamua kujishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha ndizi wakiwa tayari wamekwisha kamilisha zoezi la kivuna ndizi hizo; Wakizifungasha kwenye vyombo maalumu walivyoviandaa kwa ajili ya kufanikisha zoezi hilo.

Sehemu ya shamba kubwa ikiwa imeenea na migomba ambayo imekuwa na kustawi na kunawiri vizuri, sehemu hiyo ya ardhi ilotumika kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo cha kibiashara ikiwa na migomba ambayo tayari imekwisha zaa vizuri, inayotarajiwa kumpa mkulima wake faida kubwa.

Sehemu ya shamba kubwa liloandaliwa mahususi kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la nyanya, likiwa na nyanya ambazo tayari zimekwisha anza kukua na kunawiri vizuri, zitakazomwezesha mkulima wake kuweza kupata faida kubwa hapo baadaye.

Mkulima nayejishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la mahindi yakiwa tayari yamekwisha hitimisha zoezi la kuyavuna mahindi hayo na kuyakusanya kwenye mifuko maalumu, aliyoiandaa kwa ajili ya kufanikisha zoezi hilo tayari kwa ajili ya kuweza kusafirishwa ili aanze kuona matunda na upatikana kutokana na shughuli hiyo.

Wakulima wanojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha mahindi wakiwa shambani, wakiendelea na zoezi la kuandaa shamba hilo huku wakiwa wamevalia mavazi yao ya kazi, wakitumia zana maalumu zitakazowawezesha kufanikisha zoezi hilo.

Sehemu ya shamba kubwa lililoandaliwa kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo za kibiashara cha zao la nyanya ambazo zimekwisha kua na kustawi na kuzaliana, ambazo nyanya tayari zina rangi nyekundu zikiendelea kumpatia matumaini makubwa mkulima wake.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la viazi wakiwa shambani wakiendelea kukamilisha zoezi la kuvuna viazi hivyo. Tayari kwa ajili ya kuweza kuvipeleka sokoni ili waanze kunufaika kupitia shughuli hii ya kilimo.

Wakulima wawili wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la embe, wakiwa shambani wakiendelea kuangalia ubora wa mazao yao hayo, wakiyaweka tayari na kufanya tathmini ya mapato utakazo kuyapata, kupitia shughuli hiyo.

Mkulima anayejishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la vitunguu akiendelea kukamilisha zoezi la kuvuna vitunguu hivi, na kuvikusanya sehemu moja ili kurahisisha zoezi la usafirishaji kupeleka sokoni.

Mkulima anayejishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la vitunguu, akiendelea kufanikisha zoezi la kuvuna vitunguu hivyo ili viweze kuandaliwa na kuwekwa tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni.

Sehemu ya shamba kubwa lililotumika kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la hoho, likiwa na mimea ambayo imekuwa na kustahili vizuri huku wakulima waliojishughulisha na shughuli hiyo, wakiendelea na zoezi la kuzivuna hoho hizo na kuzitia kwenye vyombo maalumu alivyoviandaa kwa ajili ya kufanikisha zoezi hilo.

Wakulima walioamua kuendesha shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao hilo la mihogo, wakiwa tayari wamekwisha kamiliha zoezi la kuvuna mihogo hiyo na kuitia kwenye vifungashio maalumu, walivyoviandaa kwa ajili ya kuweza kufanikisha malengo yao.

Sehemu ya ardhi iliyotumika na wakulima kwa ajili ya kuendesha kilimo cha mipapai, Mapapai hayo yakiwa tayari yamekwisha zaliana vizuri kabisa kwa wingi tayari kuwapa bishara njema wakulima wake ya kuweza kupata manufaa makubwa kupitia njia hii ya kilimo waliyoitumia.

Wakulima wakiwa shambani, wakiendelea na zoezi la kuvuna zao hilo la viazi, linalotarajiwa kutumika kwa ajili ya kuendesha shughuli za kibiashara, baada ya kuwa limekwisha kamilisha zoezi la kuvunwa, na kuchakatwa vizuri kutokea kiwandani na kisha kupelekwa sokoni.

Wakulima walioandaa vyombo maalumu, vilivyotumika kwa ajili ya kukuzia mimea, iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kuotesha mbegu, njia hii ni nzuri inayowezesha wakulima kuchagua mbegu bora, itakayowawezesha kupata mazao bora lakini pia kupata mafanikio makubwa.

Sehemu ya ardhi iliyotumika na wakulima kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo ambayo ina mimea iliyokua na kustawi vizuri na kunawiri inayotarajiwa kuwapatia faida kubwa wakulima hao na kuwawezesha kufikia malengo yao.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara cha zao la nyanya, wakiwa tayari wamekwisha hitimisha zoezi la kuvuna nyanya hizo na kuziweka katika vifaa maalumu vilivyoandaliwa kwa ajili ya kufanikisha zoezi hilo. Tayari kwa ajili ya kuweza kusafirishwa na kuweza kuchakatwa na kisha kupelekwa sokoni.

Wakulima wawili walioamua kufanya ushirika katika kuendesha shughuli zao hizi za kilimo, wakiendelea kuihudumia mimea yao ambayo tayari imekwisha kuwa na kustawi na kunawiri vizuri yenye rangi kijani kibichi, eneo hilo linatarajiwa kuwapatia wakulima hao manufaa makubwa kabisa hapo baadaye.

Mimea inayokua na kuendelea kukua katika shughuli hii ya kilimo, kutumia njia na kilimo cha kisasa cha umwagiliaji shughuli zao katika eneo lolote bila kutegemea mvua.

Mimea inayoendelea kukua na kustawi na kunawiri vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu cha kuotesha mbegu, njia ambayo inatarajiwa kumpatia mkulima faida iliyokuwa kubwa kabisa hapo baadaye.

Sehemu ya shamba kubwa lililoandaliwa na wakulima walioamua kujikita katika shughuli za kilimo kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha umwagiliaji, njia ambayo inawawezesha wakulima hawa kuendesha shughuli zao hizo bila kutegemea mvua.

Mimea iliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri iliyooteshwa na wakulima walioamua kutumia njia ya kilimo cha umwagiliaji, kinachowawezesha wakulima hawa kuendesha shughuli hizo za kilimo katika eneo hilo bila kutegemea mvua kwa kiwango chochote.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la viazi vitamu, wakiwa tayari wamekwishahitimisha zoezi la kuvuna viazi hivi, hivyo wakiendelea na zoezi kuvitia kwenye vyombo maalumu walivyoviandaa kwa ajili ya kukamilisha zoezi hilo.

Wakulima wanne wanaojumuisha wanawake wawili na wanaume wawili wakiendelea na zoezi la kilimo cha kutumia mbegu, njia ambayo inatarajia kuwapa wakulima hawa wakati na wasaa wa kuchagua mbegu bora zitakazowawezesha kupata mazao bora na kisha kupata faida kubwa hapo baadaye.

Shamba linalomilikiwa na wakulima likiwa na mimea iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha umwagiliaji, njia ambayo inatarajiwa kuwawezesha wakulima hao kuweza kuendesha shughuli zao katika eneo lolote bila kutegemea mvua.

Sehemu ya shamba kubwa la mipapai iliyoota na kustawi na kutoa matunda mengi zaidi, linalomilikiwa na wakulima walioamua kuendesha shughuli hiyo ya kilimo cha matunda hayo wakitarajia kuweza kupata faida kubwa kupitia shughuli hiyo.

Mimea iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri iliyooteshwa na wakulima walioamua kujikita na shughuli hii ya kilimo kwa kutumia njia za kisasa kabisa za kilimo cha umwagiliaji, njia ambayo itawawezesha kupata manufaa makubwa.

Mimea inaendelea kukuwa na kustawi na kunawiri vizuri, iliyooteshwa na wakulima walioamua kujishughulisha na shughuli hii ya kilimo kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa, kabisa utakao wawezesha kuweza kupata mazao mengi yatakayowapatia faida kubwa.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na cha kiteknolojia zaidi kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hii ya kilimo ni nzuri, inamwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake katika eneo lolote.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyo nawiri na kuoteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, njia hii ya kilimo ni nzuri na humuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake katika eneo lolote, bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kitekinolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji wake. Mfumo huu wa kilimo ni mzuri unaomuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake katika eneo lolote, bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mkulima akiwa katika trekta akiendelea kuendesha shughuli za kilimo hizo kwa kutumia njia za mfumo wa kisasa, cha kitaalamu na cha kiteknolojia zaidi kinacho husisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na cha kiteknolojia kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, njia hii ya kilimo ni nzuri inamuwezesha mkulima Kuweza kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mkulima akiwa katika trekta akiendesha shughuli za kilimo, kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali, katika utendaji kazi wake. Njia hii ya kilimo ni nzuri, inayomuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote, bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Wakulima wakiwa katika trekta akiendelea kuendesha shughuli za kilimo, kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na teknolojia kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake; njia hii ya kilimo ni nzuri inayotarajiwa kumwezesha mkulima kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliokua na kustawi vizuri na kunawiri, iliopea kwa rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Mkulima akiwa katika trekta ikiendelea na shughuli ya kulima kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, njia hii ya kilimo ni nzuri inamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Mimea inaendelea kukua na kustawi vizuri na kunawiri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu ninachoki teknolojia zaidi kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na chaki teknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, njia hii ya kilimo ni nzuri na umuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake hizo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa, cha kitaalamu na cha kiteknolojia zaidi kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, njia hii ya kilimo ni nzuri inamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake hizo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na cha kiteknolojia zaidi kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu wa kilimo ni mzuri na kumuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote.

Mkulima akiwa katika trekta, akiendelea na zoezi la uandaaji wa eneo hilo linalotarajiwa kuendesha shughuli za kilimo kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kisasa na cha kiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na cha kiteknolojia kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hii ya kilimo ni nzuri inayomuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mkulima akiwa katika trekta akiendelea na zoezi la kulima akitumia mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na chaki teknolojia zaidi kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hii ya kilimo ni nzuri na utaratibu kumwezesha mkulima huyo kuendesha shughuli za giza katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri na rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu ninachokitekenolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kiteknolojia kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hii ya kilimo ni nzuri na humuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hii ya kilimo ni nzuri na humwezesha mkulima kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri wenye rangi kijani kibichi iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha teknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Kilimo hiki ni kizuri kinachimwezesha mkulima kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea inayoendelea kukua na kustawi na kunawiri vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hii ya kilimo ni nzuri inayotarajiwa kumuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake katika eneo lolote, bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri na kunawiri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na cha kiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na cha kiteknolojia zaidi kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu wa kilimo ni mzuri unaomuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea inayoendelea kukuwa na kustawi na kunawiri vizuri iliyokolea kwa rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha teknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Mimea iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri iliyootesha kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kutumia mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hii ya kilimo ni nzuri na uwezesha mkulima kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na cha kiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hii ya kilimo ni nzuri na humwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na cha kiteknolojia zaidi kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hii ya kilimo ni nzuri inayomwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika

Mimea iliyokua, na kustawi na kunawiri vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na cha kiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na chaki teknolojia zaidi kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, njia hii ni nzuri inayomuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mkulima akiwa katika trekta akiendelea na zoezi la kulima kwa kutumia njia za kisasa za kitaalamu na teknolojia zaidi zinazohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake njia hizi ni nzuri zinazomwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri yenye rangi ha kijani kibichi iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia zaidi kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Wakulima wakiwa katika trekta, wakiendelea na zoezi la kulima shamba hilo kwa kutumia njia za kisasa na za teknolojia, zinazohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hizi ni nzuri zitakazowawezesha wakulima hao kuweza kuendesha shughuli zao katika eneo lolote, bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri, yenye rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na cha kiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Wakulima wakiwa katika trekta wakiendelea na zoezi la kulima kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na cha kiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri, iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolijia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Mimea iliyokua na kustawi na kunawili vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na cha kiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Mimea iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri iliyopakwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kutumia njia za kisasa na za kitaalamu na za kiteknolojia zaidi zinazohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na cha kiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, njia hii ya kilimo ni nzuri inamuwezesha mkulima kuweza kupata na kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokuwa na kustawi na kunawiri iliyopea kwa rangi kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Mimea iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri, iliyopakwa rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa na cha kiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na cha kiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hii ya kilimo ni nzuri inayomuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na cha kitekinolojia zaidi kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hii ya kilimo ni nzuri inayomuwezesha mkulima kuweza kuendeshea shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Zoezi la ufugaji wa samaki likiendelea katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha miti iliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani kibichi. Vyote hivyo vikizidi kuwafanyia mazingira rafiki samaki hao.

Zoezi la ufugaji wa samaki likiendelea katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi pamoja na miti, iliyokuwa na kustawi vizuri na kunawiri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi hata hivyo likiwaekea samaki hao mazingira rafiki.

Miche maalumu iliyoandaliwa na kukuzwa kwa ajili ya kuendesha kampeni za kukuza misitu na kuilinda misitu hiyo, misitu ambayo ina faida nyingi katika maisha ya kibinadamu na mazingira kwa ujumla kwani miongoni mwa faida zake ni kuleta mvua.

Eneo la msitu lililokuwa limezungukwa na uoto wa asili wananchi nyasi na miti iliyokuwa na kustawi vizuri iliyopea kwa rangi kijani kibichi, misitu ni muhimu sana ili kuyafanya mazingira kuwa na hewa safi na salama lakini pia kuhakikisha mvua zinapatikana.

Watu hao waliojikita na kujizatiti katika zoezi la kuhakikisha wanakuza misitu na kuzuia zoezi la ukataji wa misitu, ili kuyafanya mazingira yawe na afya na kuimarisha muonekano wa mazingira kwa kutunza uoto wa asili.

Msitu mkubwa uliyozungukwa na uwoto wa asili, nyasi pamoja na miti iliyokuwa na kustawi vizuri na kunawiri yenye rangi ya kijani kibichi. Miti hii inafaida kubwa kabisa katika kufanikisha mvua inanyesha katika jamii pia kuondosha gesi chafu.

Mwanaume huyu aliamua kujiunga katika juhudi za kukuza na kustawisha misitu, akiendelea na zoezi la kumwagilizia miti hii inayotarajiwa kupanda, ili kuongeza idadi ya misitu na upatikanaji nchini misitu na faida nyingi kuleta mvua.

Sehemu ya msitu mkubwa ikuwa na miti mikubwa ambayo imeota na kukua vizuri yenye rangi kijani kibichi. Misitu hii ni muhimu kwani inachangia kwa kiwango kikubwa kabisa kupata hewa safi lakini pia kuleta mvua katika jamii.

Mimea iliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri na kupewa kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa cha kihaidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yalotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri iliyopea karangi kijana kibichi, ulioteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyo mbalimbali na muhimu, kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotoa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri yenye rangi kijani kibichi iliyooteshwa kutokana na njia na mfumo wa kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotoa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mkulima akiendelea kukagua mimea yake iliyooteshwa kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea inayoendelea kukua na kustawi na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea inaendelea kukua na kustawi na kunawiri vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha haidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotoa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi na kunawili vyenye rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kiadroponiki kinachousisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mkulima anayejishughulisha na shughuli za kilimo cha haidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo, akiendelea kukagua mimea yake iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri.

Mimea ilikuwa na kustawi na kunawiri vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo cha kilimo cha kisasa cha haidroponiki kinacho husisha matumizi ya maji iliyowekewa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi na kunawiri yenye rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbali mbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, ilioyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea ,bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi na kunawili vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa wa kilimo cha haidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia ya mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponi. Kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu, kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustahi na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha ki hydroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotevidiyo mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea inaendelea kukua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponi kinachohusisha matumizi ya maji yanayotoa virutubisho mbalimbali, kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri, iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia ya haidroponi, kinachojihusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihydroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotoa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mkulima anayejishughulisha na shughuli za kilimo cha ki "haidroponi" kinachohusisha matumizi ya maji yaliyoteuliwa mbalimbali na muhimu, kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo akiendelea na zoezi la kuhudumia mimea hiyo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponi, kinacho husisha matumizi ya maji yaliyo tiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa kilimo cha kisasa cha kihaidroponiki kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Vifaa maalumu vilivyoandaliwa, vinavyotarajiwa kutumika kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo cha kisasa cha haidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji na yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhususisha matumizi ya udongo.

Mimea ilikuwa na kustawi na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimabali kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu, kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri na kunawiri iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha teknolojia. Kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponi. Kinachohusisha matumizi ya maji yaliyowekewa virutubisho mbalimbali, na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri iliyooteshwa kutoka njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyopewa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Vifaa maalumu vya kisasa na vya kiteknolojia vinavyotarajiwa kutumika katika zoezi la kilimo cha kisasa cha kihaidroponiki kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na maalumu kwa ajili ya ukuaji wa mmea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua, kustawi na kunawiri vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyokuwa na kuoteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwaajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyo kuwa na kustawi na kunawiri, iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha ki hydroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu, kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia mfumo wa kilimo cha kisasa, kitaalamu na kiteknolojia cha kihaidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyowekewa virutubisho mbalimbali muhimu Kwa ajili ya ukuwaji wa mimea bila kuhusianisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri na kunawiri iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha haidroponi; kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea inayoendelea kukua na kusitawi na kunawiri vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa vizuri na kustawi na kunawiri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyowekewa virutubisho mbalimbali muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha haidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi na kunawili vizuri yenye rangi ya kijani kibichi iliooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihydroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi na kunawiri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha ki haidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri, iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa na kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihydroponiki kinachohusisha matumizi ya maji, yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri, yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na cha kiteknolojia zaidi cha kihaidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu, kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Sehemu ya shamba kubwa linalomilikiwa na kiwanda kilichoamua kujikita na kujidhatiti katika shughuli za kilimo cha kibiashara, ikiwa na mimea iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri ambayo tayari yamekwisha kupata rangi ya kijani kibichi, ikiwa kama ni biashara njema ya kuweza kuzaliana vizuri.

Kiwanda maalumu kilichojikita na kujihusisha na shughuli ya ufugaji wa ng’ombe, kikiendelea kuwafuga ng’ombe hao, kwa kutumia njia za kisasa na za kiteknolojia zaidi, zitakazo wawezesha ng’ombe hao kukuwa vizuri na kuwa na afya, ili kuweza kusaidia kiwanda hicho kupata faida kubwa hapo baadaye.

Sehemu ya shamba kubwa linalomilikiwa na kiwanda kilichojikita na kujidhatiti katika shughuli za kilimo cha kibiashara, ikiwa na mimea iliyokuwa na kunawiri na kustawi vizuri na kupewa kwa rangi ya kijani kibichi, sehemu hii natarajiwa kuupatia kiwanda hicho faida iliyokuwa kubwa kabisa hapo baadae.

Sehemu ya shamba kubwa lenye migomba mingi iliyozaa ndizi vizuri, inayomilikiwa na kiwanda kilichoamua kujikita katika shughuli za kibiashara cha zao hilo la ndizi. Zao hili linatarajiwa kukipatia kiwanda hicho faida kubwa kabisa hapo baadae.

Mwanamke mfanyakazi katika moja ya viwanda vinavyopatikana nchini vinavyojishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara cha zao la kahawa, akiendelea kukagua ukuaji wa mimea hii na kuangalia namna ipi itakayowezesha kiwanda hicho kupata manufaa makubwa kupitia kilimo hicho.

Sehemu ya shamba kubwa linalomilikiwa na kiwanda kilichojikita na kujidhatiti katika kilimo cha kibiashara cha zao la kabichi, kikiwa na mimea ambayo tayari imekwisha kua na kusitawi, na kunawiri vizuri, tayari kwa ajili ya kuweza kuwapa matumaini wafanyakazi wa kiwanda hicho kuona biashara njema ya kupata faida kubwa kupitia shughuli hiyo.

Wafanyakazi katika kiwanda kikubwa kinacho jishughulisha na shilughuri za kilimo katika mashamba ya biashara wakiendelea na zoezi la kulihudumia shamba hilo kwa kutumia vifaa na mashine mbalimbali za kisasa na kiteknolojia hili kuhakikisha mapato ya kiwanda hicho yanakuwa makubwa kabisa

Kiwanda kinachojishughulisha na shughuli za ufugaji wa kuku, ikiwa ni eneo maalumu lilioandaliwa na kutengwa kwa ajili ya kuweza kuendesha shughuli hizo. Kuku hao wanatarajiwa kutaga mayai mengi yatakaowezesha kiwanda hicho kuweza kupata faida iliyokuwa kubwa kabisa.

Mfanyakazi wa kiwanda kinachojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la vitunguu, akiendelea na zoezi la kuvikusanya vitunguu hivyo ambavyo tayari vimekwishavunwa, ili kuviweka vizuri ili viweze kuchakatwa na kisha kuandaliwa ili kuweza kupelekwa sokoni.

Sehemu maalumu inayoandaliwa na kiwanda kilichoamua kujikita katika shughuli ya ufugaji wa kuku, ikiwa na vifaranga vingi ambavyo vinaendelea kuhudumiwa katika eneo hilo ili kuhakikisha vinakuwa vizuri na vyenye afya teli ilivyoanza kuinufaisha kiwanda hicho.

Sehemu ya shamba kubwa linalomilikiwa na kiwanda kilichojizatiti na kujikita katika shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la nanasi, ikiwa na mimea ya nanasi iliyokuwa na kustawi vizuri yenye mananasi, ambayo tayari imekwisha ashiria dalili ya kukomaa, kuanza kuwapatia wafanyakazi wa kiwanda hicho biashara njema.

Sehemu ya shamba kubwa linalomilikiwa na kiwanda kilichoamua kujikita na kujidhatiti katika shughuli za kilimo cha kibiashara, kikiwa na mimea iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri, iliyopakwa rangi ya kijani kibichi, ikiendelea kuashamiri na kuwapatia wafanyakazi wa kiwanda hicho matumaini, na kupata mazao mengi yatakayowezesha kiwanda hicho kufikia malengo yake.

Sehemu ya shamba kubwa linalomilikiwa na kiwanda kilichojikita na kujizatiti kuendesha shughuli za kilimo cha kibiashara, ikiwa na mazao ambayo tayari mezaa vizuri mimea hiyo imependeza matunda yake ya rangi nyekundu, tayari kuwapa matumaini wafanyakazi wa kiwanda hicho.

Sehemu ya shamba kubwa linalomilikiwa na kiwanda kilichoamua kujikita na kujizatiti katika shughuli za kilimo cha kibiashara, ikiwa na mimea iliyostawi na kunawiri vizuri inayoendelea kuwapatia matumaini wafanyakazi wa kiwanda hicho, kuwa na mafanikio makubwa yakiwepo mbeleni.

Shughuli za kilimo cha kisasa, zikiendelea kutoka kwa wafanyakazi hawa wa kiwanda kilichoamua kujikita na kujizatiti katika shughuli za kilimo cha kibiashara kwa kutumia njia za kisasa, na za kiteknolojia zaidi ili kuweza kutanua uwigo wa mapato yao .

Wafanyakazi katika kiwanda kinachojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, wakiendelea na zoezi la kulihudumia shamba hilo tayari kwa ajili ya kuweza kuvuna mazao yake, yatakayowawezesha wafanyakazi wa kiwanda hicho kupata mazao mengi na yaliyokuwa bora kwa ajili ya kuweza kufikia malengo yao.

Wafanyakazi katika kiwanda kikubwa kinachojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara wakiendelea kukagua mimea hiyo iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani kibichi inayotarajia kukipatia kiwanda hicho faida kubwa kabisa kwa baadaye.

Sehemu ya shamba kubwa inayomilikiwa na kiwanda kinachojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara ikiwa na mimea, iliyostawi na kunawiri vizuri iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa kabisa ili kuwezesha sehemu hiyo kuzaa mazao mengi kabisa itakayo wezesha kiwanda hicho kufikia malengo yake.

Sehemu ya shamba kubwa linalomilikiwa na kiwanda kilichoamua kujikita na kujizatiti katika shughuli za kilimo cha kibiashara, likiwa na mimea iliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri, iliyo pia kwa rangi ya kijani kibichi, sehemu hii inatarajiwa kuleta mazao mengi yatakayoweza kunufaisha kiwanda hicho.

Wafanyakazi wa kiwanda kinachojishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara na cha zao la nyanya, wakiendelea na zoezi la kuzifungasha nyanya hizo baada ya kuwa zimekwisha vunwa vizuri, ili ziweze kupelekwa sokoni na kiwanda hicho kianze kunufaika kupitia shughuli yake hiyo.

Wafanyakazi katika kiwanda maalumu kilichojikita na kujizatiti katika shughuli za kilimo cha kibiashara, wakiendelea kukagua mimea hiyo iliyoota na kustawi na kunawiri vizuri, inatarajiwa kukipatia kiwanda hicho faida kubwa hapo baadaye.

Chumba maalumu kilichoandaliwa na kiwanda kilicho amua kujishughulisha na shughuli za ufugaji wa kuku, kuku hawa wanatarajiwa kukua na kuzaliana kwa wingi, ili Kuweza kuwafaidisha wafanya kazi wa kiwanda hichi, kuweza kupata faida kubwa kupitia shughuli hii ya ufugaji.

Sehemu ya shamba kubwa linalomilikiwa na kiwanda ilichojikita na kujizatiti katika shughuli za kilimo cha kibiashara likiwa na mimea iliyo stawi na kunawiri vizuri iliyopewa rangi ya kijani kibichi. Mimea hiyo inatarajiwa kuzaliana kwa kiwango kikubwa kabisa na kuweza kunufaisha kiwanda hicho na taifa kwa ujumla.

Sehemu ya shamba kubwa, linalomilikiwa na kiwanda kilichoamua kujizitatiti na kujikita katika shughuli za kilimo cha kibiashara, eneo hilo linatarajiwa kuipatia kiwanda hicho faida iliyokuwa kubwa kabisa kutokana na mazao yake.

Sehemu ya shamba kubwa linalo milikiwa na kiwanda kilicho jikita na kujidhatiti katika sughuli ya kilimo cha kibiashara, lilo andaliwa na mimea yake ambayo imekuwa na kustawi vizuri inayo tarajiwa kuzaa mazao mengi yatakayo wezesha kiwanda hicho kufikia malengo yake.

Mfanyakazi katika kiwanda kinachojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, akiendelea na zoezi la kukagua mimea hiyo ambayo imeota na kustawi vizuri na kunawiri yenye rangi kijani kibichi, inayotarajiwa kukifikisha kiwanda hicho kwenye malengo yake.

Sehemu ya shamba kubwa linalomilikiwa na kiwanda kilichoamua kujishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara ikiwa na mimea iliyokuwa na kustawi vizuri, iliyonawiri na iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi mimea hiyo inatarajiwa kukipatia kiwanda hicho faida kubwa hapo baadae.

Wafanyakazi katika kiwanda kilichoamua kujishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, wakiendelea na zoezi la kufungasha mimea hiyo, ambayo tayari imekwisha komaa vizuri, inayoandaliwa kwa ajili ya kuweza kupelekwa sokoni, na kuuzwa ili kuweza kukipatia kiwanda hicho faida iliyo kubwa.

Mimea inaendelea kukua na kustawi na kunawiri vizuri iliyooteshwa na kiwanda kilichoamua kujishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, ikitumia mifumo ya kisasa ya kitaalamu na kiteknolojia zaidi hili kufanikisha zoezi hilo.

Wafanyakazi walio katika kiwanda kilichojikita katika shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la nyanya, wakiwa kazini wakiendelea na zoezi la kuzifungasha nyanya hizo vizuri katika vifaa maalumu walivyoviandaa, ili kuweza kuandaliwa na kisha kuweza kupelekwa sokoni.

Sehemu ya shamba kubwa linalomilikiwa na kiwanda kilichoamua kujishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la nanasi, ikiwa na mimea mingi ambayo tayari yamekwishazama mananasi hayo, ili kuweza kuwapatia wafanyakazi wa viwanda hicho furaha kubwa na matumaini ya kupata faida kubwa kutokana kilimo hicho.

Sehemu ya shamba kubwa linalomilikiwa na kiwanda kilichoamua kujizatiti na kujikita katika shughuli za kilimo cha kibiashara, kikiendelea kuandaliwa kutumia kabisa zinazohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Mfanyakazi katika kiwanda kilichojikitia na kujizatiti katika shughuli za kilimo cha kibiashara akiwa shambani akiendelea kukagua mimea hii, ambayo tayari imekwisha anza kuzaa vizuri ili kuangalia namna ya kuwezesha kiwanda hicho kuweza kukuza mapato yake.

Wafanyakazi katika kiwanda kinachojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, wakiwa kazini wakiendelea na zoezi la kufungasha mazao hayo ambayo tayari yamekwishavunwa, ili kuweza kurahisisha zoezi la kupeleka sokoni lianze kuuzwa na waanze kunufaika kupitia shughuli yao hiyo.

Sehemu ya shamba kubwa inayomilikiwa na kiwanda kinachojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la kabichi ikiwa na mimea ambayo imekuwa na kustawi na kuna vitu vizuri iliyopea kwa rangi ya kijani, ikionyesha bishara njema kwa wafanyakazi wa kiwanda hicho kupata faida kubwa.

Sehemu ya shamba kubwa linalomilikiwa na kiwanda kinachojikita na kujizatiti katika shughuli za kilimo cha kibiashara, kikiwa na mimea ambayo imekuwa na kustawi na kunawili vizuri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, sehemu hii inatarajiwa kuleta mazao mengi kabisa yatakayowasaidia kiwanda hicho kuweza kujikuza kibiashara.

Sehemu maalumu iliyotengwa na kiwanda kilichoamua kujikita na kujidhatiti katika shughuli za kilimo cha kibiashara, ili kuhakikisha eneo hili linaweza kuzalisha mazao mengi yanayoweza kupatia kiwanda hicho faida kubwa hapo baadae.

Wafanyakazi katika kiwanda kilichoamua kujikita na kujizatiti katika shughuli za kilimo cha kibiashara, akiendelea kuihudumia mimea hiyo ambayo imekuwa na kustawi na kunawiri vizuri, yenye rangi ya kijani kibichi ili kuhakikisha wanakuza mapato yao.

Sehemu ya shamba kubwa linalomilikiwa na kiwanda kilichojikita na kujizitatiti katika shughuli za kilimo cha kibihashara, kikiendelea kuandaliwa kwa kutumia njia za kisasa kabisa za kilimo za kiteknolojia, zinazohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Kiwanda kinachojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, ikiendelea na zoezi la uchakataji wa zao hilo baada ya kuwa limekwisha vunwa, tayari kwaajili ya kuweza kuandaliwa na kisha kupelekwa sokoni ili waanze kuliuza na kunufaika kupitia shughuli hiyo.

Mwanamke mfanyakazi katika kiwanda kinacho jishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la kahawa, akiwa shambani akiendelea kukagua ukuaji wa mimea hiyo inayotarajiwa kuweza kukiwezesha kiwanda hicho kupata manufaa na faida kubwa hapo baadaye.

Zoezi la ufugaji wa ng'ombe likiendelea katika eneo hili, linalomilikiwa na kiwanda kilichoamua kujikita na kujizatiti katika shughuli za ufugaji ili kuweza kutanua mapato yake. Kiwanda hiki kimeamua kutumia njia za kisasa zaidi kuendesha shughuli hiyo.

Sehemu maalum iliyoandaliwa kwa ajili ya kuendesha shughuli ya ufugaji wa kuku, ilyoandaliwa na kiwanda, ambacho kimeamua kujishughulisha na shughuli hiyo ili kuweza kuangalia namna ya kuweza kukuza mapato yake kupitia shughuli hii ya ufugaji.

Mimea iliyonawiri na kukua vizuri yenye rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa na kukuzwa, kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha umwagiliaji, njia hii ni nzuri inayomuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake bila kutegemea mvua.

Mimea iliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha umwagiliaji, njia ambayo inatarajiwa kumuezesha mkulima kuendesha shughuli zake hizo za kilimo wakati wowote bila kutegemea mvua.

Mimea inaendelea kukua na kustawi na kunawiri vizuri iliyooteshwa kunywa njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha umwagiliaji, njia ambayo inatarajiwa kumwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kutegemea mvua.

Mimea inayoendelea kukua na kustawi na kunawiri vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu cha umwagiliaji, njia hii ya kilimo ni nzuri na inayomwezesha mkulima kuendesha shughuli zake bila kutegemea mvua.

Mimea iliyokuwa na kustawi na kunawili vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha umwagiliaji njia hii ya kilimo ni nzuri inamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shuguli zake hizo katika eneo lolote bila kutegemea mvua.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha umwagiliaji. Njia hii ya kilimo ni nzuri, inayomuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake bila kutegemea mvua.

Mimea inaendelea kukua na kustawi vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha umwagiliaji, njia ambayo inatarajia kumwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake hizo, bila kutegemea mvua.

Sehemu ya ardhi yenye udongo wenye rangi nyekundu unaoandaliwa mahususi kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu zaidi, kilimo cha umwagiliaji. Njia ambayo inatarajiwa kumwezesha mkulima kuendesha shughuli zake hizo bila kutegemea mvua.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa, na cha kitaalamu zaidi cha umwagiliaji njia ambayo inatatarajiwa kumwezesha mkulima, kuendesha shughuli zake bila kutegemea mvua.

Mfanyakazi katika kiwanda kinachojikita na kujihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, akiwa shambani akiendelea na zoezi la kuandaa miundombinu iliyoandaliwa maalumu kwa ajili kufanikisha shughuli za kilimo cha umwagiliaji kwa wepesi na urahisi; kilimo hicho ambacho kunatarajiwa kumuwezesha mkulima kuendesha bila kutegemea mvua.

Mifumo maalumu na mahususi kwa ajili ya kufanikisha shughuli za kilimo cha kisasa cha kitaalamu cha umwagiliaji, njia ambayo inatarajiwa kumuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kutegemea mvua.

Mimea iliyokuwa na kustawi na kunawili vizuri yenye rangi ya kijani kibichi iliyoteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha umwagiliaji njia ambayo ina yotarajia kumuwezesha mkulima kuendesha shuguli zake hizo bila kutumia mvua.

Mimea iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri kwa rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha umwagiliaji, njia hii ya kilimo ni nzuri inayomuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake bila kutegemea mvua.

Mimea iliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri iliooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha unwagiliaji, njia ambayo inayotarajiwa kumuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kutegemea mvua.

Mimea inaendelea kukua na kustawi na kunawili vizurii iliotesha kwa kumtumia njia na mfumo wa kisasa cha umwagiliaji, njia hii ya kilimo ni nzuri inamuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake bila kutegemea nvua.

Mabomba maalumu yaliyoandaliwa Kwa ajili ya kufanikisha shughuli ya kilimo kwa kutumia njia ya kisasa na zakitaalamu za umwagiliaji, njia ambazo zinatarajiwa kumuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake bila kutegemea mvua.

Mimea iliyo kuwa na kustawi na kunawiri vizuri iliyo oteshwa kwakutumia njia na mfumo wa kilimo chakisasa na cha kitaalamu cha umwagiliaji, njia hiyo ya kilimo ni nzuri inayo tarajiwa kumuwezesha mkulima kuendesha shuhuli zake hizo bila kutegemea mvua.

Mimea iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha umwagiliaji. Njia hii ya kilimo ni nzuri, inayomuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kutegemea mvua.

Mimea iliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha umwagiliaji. Njia ambayo inatarajia kumuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake bila kutegemea mvua.

Mimea iliyokua na kustawi na kunawili vizuri kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa kabisa cha umwagiliaji, njia ambayo inatarajia kumuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake bila kutegemea mvua.

Mimea inayoendelea kukuwa na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi iliyo oteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha umwagiliaji, njia ambayo inamwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake bila kutegemea mvua.

Mimea inayoendelea kukua na kustawi na kunawili vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu cha kumwagilia, kilimo hicho ni kizuri kitakachomwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake bila kutegemea mvua.

Mimea iliokua na kustawi na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu kilimo cha umwagiliaji, njia ambayo inamwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake bila kutegemea mvua.

Eneo la kijiografia lenye chanzo asili cha maji, kilichozungukwa na uoto wa asili uliokuwa na kustawi vizuri wenye rangi ya kijani kibichi, huku kudhihiri kwa anga linaloonekana katika eneo hilo likizidi kulifanya eneo hilo, kuwa na mwonekano wa kipekee wenye kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijiografia lenye ardhi tambarare, lililozungukwa na uoto wa asili katika baadhi ya maeneo na maeneo mengine kukosa. Uoto wa asili huo ukijumuisha nyasi ambazo bado hazijastawi na kunawiri vizuri pamoja na mti mmoja mmoja, huku kwa mbali kukidhihiri makazi ya watu kuashiria kuendelea shughuli za kibinadamu katika eneo hilo.

Eneo la kijografia lililozungukwa na uoto wa asili inayojumuisha nyasi na miti iliyokuwa na kustawi vizuri, huku mbali kukishihiri makazi ya watu kunakoashiria kuendelea kwa shughuli za kibinadamu, katika eneo hili la kijografia.

Eneo la kijiografia lililozungukwa na nyasi pamoja na miti iliyokua na kustawi vizuri huku kupatikana kwa mnyama mzuri mrefu mwenye ngozi ya mabakamabaka anayefahamika kama twiga. Kudhihiri kwa makazi ya watu katika eneo hilo kukizidi kuashiria shughuli za kibinadamu katika kila eneo.

Eneo la kijiografia lililozungukwa na uoto wa asili ulioota na kustawi vizuri wenye rangi ya kijani kibichi, eneo hilo likizidi kuwa na muonekano wa kihistoria kwa kupatikana mawe makubwa kabisa yaliyobebana. Nalo anga lililotanda juu yake vyote hivyo vikizidi kulifanya eneo hilo kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijiografia lenye ardhi tambarare lililozunguka na watu wa asili katika baadhi ya maeneo iliyo kuwa kuna miti iliyokuwa na kustawi na kuna vizuri yenye rangi ya kijani kibichi kudhihiri kwa makazi ya watu katika eneo hilo kukizidi kuashiria kuendelea kwa shughuli za kibinadamu katika hilo eneo.

Eneo la kijeografia lenye chanzo asilia cha maji kilichopakana na uoto wa asili unaojumuisha miti na majani, yaliyokuwa vizuri na kustawi na kunawiri yaliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, anga pia linalodhihiri kwenye eneo hilo vyote hivyo vikizidi kulifanya eneo hilo kuwa na mvuto.

Eneo la kijiografia lenye ardhi tambarare iliyozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi zilizokua na kustawi vizuri pamoja na mti mmojammoja, huku familia ya moja kati ya wanyama watano wakubwa anayefahamika kama tembo akionekana eneo hilo vitu hivyo vikizidi kulifanya eneo hilo kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijiografia lenye uoto wa asili unaojumuisha nyasi, pamoja na miti iliyokua na kusitawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, anga lenye rangi ya bluu na nyeupe linalodhihiri na kutanda juu ya eneo hilo, vyote hivyo vikizidi kulifanya eneo hilo kuwa na muonekano wa kipekee wenye kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijiografia lenye ardhi yenye miinuko pamoja na mabonde, iliyozungukwa na uoto wa asili ulioota na kustawi na kunawiri vizuri na kupea rangi ya kijani kibichi. Kudhihiri kwa makazi ya watu kutoka eneo hilo ni ishara tosha inayoashiria kuendelea kwa shughuli za kibinadamu.

Eneo la kijiografia lenye ardhi iliyokusanya eneo tambarare, pamoja na miinuko katika baadhi ya sehemu, likiwa limetawaliwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi, pamoja na miti iliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri, iliyopakwa rangi ya kijani kibichi.

Eneo la kijiografia lenye chanzo asili cha maji kilichopokana na uoto asili uliokuwa na kustawi na kunawili vizuri wenye rangi kijani kibichi huku anga linalotanda juu ya eneo hilo vitu hivyo vikikusanyika na kuzidi kulifanya neno hilo kuwa na muonekano wa kipekee wenye kuvutia.

Eneo la kijiografia lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi pamoja na miti iliyokuwa na kustawi vizuri na kunawili iliyokuwa na rangi ya kijani kibichi, anga linalodhihiri juu ya eneo hilo vyote hivyo vikizidi kulifanya eneo hilo kuwa na muonekano wa kipekee.

Eneo la kijiografia, lenye chanzo asili cha maji chenye mimea ilioyota na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, huku kikidhihiri kwa milima katika eneo hilo. Vyote hivyo vikikusanyika na kuzidi kulifanya eneo hilo kuwa na taswira na mandhari ya kipekee yenye kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijiografia lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi na miti iliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri iliopea kwa rangi ya kijani kibichi. Eneo hilo likiwa na miinuko pamoja na mabonde, vyote hivyo vikikusanyika na kuzidi kulifanya eneo hilo kuwa na mvutio wenye kupendeza.

Eneo la kijiografia lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi na miti iliyokuwa na kustawi na kunawili vizuri, iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, kudhihiri kwa anga lililotanda juu ya eneo hilo kukizidi kulifanya eneo hilo kuwa na mvuto na muonekano wa kipekee.

Eneo la kijiografia linazungukwa na uoto wa asili, unajumuisha nyasi pamoja na miti iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, huku anga linalodhihiri juu ya eneo hilo likizidi kufanya eneo hilo kuwa na muonekano wa kipekee na mandhari ya kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijiografia lililotawaliwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi pamoja na miti iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri, kudhihiri kwa makazi ya watu katika eneo hilo ni ishara tosha inayo ashiria kuendelea kwa shughuli za kibinadamu katika hilo eneo.

Eneo la kijiografia lenye ardhi tambarare pamoja na barabara ya vumbi iliyozungukwa na uoto wa asili, unaojumuisha nyasi na miti, iliyokuwa na kustawi vizuri. Anga na mlima unaodhihiri kwa mbali, huku anga hilio likiwa na rangi ya bluu pamoja na nyeupe, vikizidi kulifanya eneo hilo kuwa na muonekano mzuri wenye kuvutia na kupendeza.

Eneo la kijiografia lenye ardhi tambalale lililozungukwa na uoto wa asili pamoja na miti iliyokuwana kustawi na kunawiri vizuri ikiwa imezidi, eneo hilo kufanya kuwa na muonekano mzuri na kudhihiri kwa anga lenye rangi ya bluu linalotanda juu yake.

Eneo la kijiografia lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na miti iliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, huku makazi ya watu wakidhihiri katika eneo hilo, vyote hivyo vikiashiria kuendelea kwa shughuli za kibinadamu.

Eneo la kijiografia lililozungukwa na wote wa asili unajumisha nyasi pamoja na miti iliyokuwa na kustawi vizuri yenye rangi kibichi, eneo hilo likizidi kuwa na mwonekano mzuri wa kupendeza kuimarisha eneo hilo katika muonekano wake.

Eneo la kijiografia lililozungukwa na uoto wa asili linalojumuisha nyasi pamoja na miti iliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani kibichi anga linalodhihiri katika eneo hili, vitu hivi vikizidi kulifanya eneo hilo kuwa na muonekano mzuri wenye kuvutia na kupendeza.

Eneo la kijiografia lenye ardhi tambarare iliyotawaliwa na uoto wa asili unajumuisha nyasi pamoja na miti iliyokuwa na kustawi vizuri iliyopewa kwa rangi ya kijani kibichi. Kudhihiri kwa makazi ya watu katika eneo hilo ni ishara tosha inayoashiria kuendelea kwa shughuli za kibinadamu.

Eneo la kijiografia linalozungukwa na watu wa asili unajumisha nyasi pamoja na miti iliyokuwa na kustawi vizuri, huku kupatikana kwa wanyama na ufahamike kama kwenda milia pamoja na ngiri katika eneo hilo wakizidi kulifanya eneo hilo kuwa na muonekano wa kipekee wenye kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijiografia lenye ardhi tambarare pamoja na milima, likiwa na uoto wa asili wenye miti iliyokuwa na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi anga linalodhihiri juu ya eneo hilo, likiwa na rangi ya bluu pamoja na nyeupe ikizidi kulifanya eneo hilo lina muonekano mzuri na wa kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijiografia lenye barabara ya lami iliyopakana na nyasi zilizoota na kustawi vizuri, huko mbali kukidhihiri miti iliyokua na kustawi yenye rangi ya kijani kibichi. Eneo hilo likiwa na miinuko ya pamoja na mabonde likizidi kufanywa kuwa zuri kwa kudhihiri anga lenye rangi ya bluu juu yake.

Eneo la kijografia lenye ardhi tambarare, iliyozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na miti miwili iliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri, huku anga linalodhihiri juu yake likiwa na rangi ya blue likizidi kulifanya eneo hilo kuwa na mazingira ya kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijaografia lenye ardhi tambarare iliyozungukwa na uoto wa asili unajumuisha nyasi na miti iliyokuwa na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, anga linalodhihiri juu ya eneo hilo vikizidi kulifanya nao hilo kuwa na muonekano mzuri wenye kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijiografia lenye chanzo asili cha maji kilichozungukwa na uoto wa asili, unajumuisha nyasi na miti iliyokuwa na kustawi vizuri, huku anga lililotanda juu eneo hilo likiwa linakisiwa na maji na wapatikana wa ardhini vikizidi kulifanya neno hilo kuwa na muonekano mzuri wenye kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijiografia lenye chanzo asili cha maji kilichopokana na wote wa asili unaojumuisha nyasi pamoja na miti iliyokuwa na kustawi vizuri na kunawiri, huku maji haya ya kiakisi muonekano wa anga linalodhihiri juu ya eneo hili likizidi kulifanya eneo hilo bwana mvuto na mandhari yenye kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijiografia, lililozungukwa na uoto wa asili uliokua na kustawi na kunawiri vizuri wenye rangi ya kijani kibichi, anga linalotanda juu ya eneo hilo, vyote hivyo vikizidi kulifanya eneo hilo kuwa na muonekano wa kipekee na mzuri wenye kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijiografia lililozungukwa na uoto wa asili, huku mnyama anayefahamika kama simba akiwa amejificha katika nyasi hizo, kwa mbali kukidhihiri makazi ya watu kuashiria kuendelea kwa shughuli za kibinadamu katika eneo hilo.

Eneo la kijiografia lenye utambarare pamoja na uoto wa asili uliotawala eneo hilo, ukijumuisha nyasi na miti iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi. Kudhihiri kwa makazi ya watu katika eneo hilo ni ishara tosha inayoashiria kuendelea kwa shughuli za kibinadamu.

Eneo la kijiografia lenye ardhi tambarare ikipatikana ndani yake barabara ya vumbi, iliyopakana na uoto wa asili unaojumuisha nyasi pamoja na miti iliyokuwa na kustawi vizuri kwa rangi ya kijani kibichi, kudhihiri kwa anga linalotanda juu ya eneo hilo kukizidi kulifanya eneo hilo kuwa na muonekano wa kipekee.

Eneo la kijiografia lenye chanzo asilia cha maji kilichopakana na uoto wa asili unaadhimisha nyasi zilizokuwa na kustawi na kunawiri vizuri zilizopea kwa rangi ya kijani kibichi anga linalotanda juu ya eneo hilo lilikuwa lina rangi nyeupe pamoja na bluu likizidi kulifanya eneo hilo kuwa na mvuto.

Eneo la kijographia lililozungukwa na uoto wa asili unaomjumuisha nyasi na miti iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyoota kandokando ya barabara ya vumbi, vyote hivi vikiwa chini ya anga lenye anga la bluu, lililotanda na kuzidi kulifanya eneo hilo kuwa mwonekano mzuri wa kuvutia.

Eneo la kijogorafia lenye barabara ya vumbi iliyopakana na uoto wa asili unaojumiisha nyasi na miti iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi. Na anga inayodhihiri jua eneo hilo vikizidi kuvifanya eneo hilo la kijogorafia kuwa na mandhari ya kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijiografia iliyozungukwa na uoto wa asili unajumisha nyasi pamoja na miti iliyokua na kustawi vizuri na kunawiri, huku anga likiwa limetanda kwa wingu zipo juu yake vikizidi kulifanya leo hilo kuwa na mvuto wenye kupendeza na kuvutia zaidi.

Eneo la kijografia lililozungukwa na uwoto wa asili, unaojumuisha miti na nyasi zilizokuwa na kustawi vizuri huku ikidhihiri mawe makubwa yaliyobebana yakilifanya eneo hilo kuwa na mwonekano mzuri wa kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijografia lenye ardhi tambarare iliyozungukwa na uoto wa asili unaokusanya nyasi fupi pamoja na miti miwili ilikua na kustawi na kunawiri vizuri anga linalodhihili, eneo hilo likiwa na rangi ya bluu likizidi kulifanya eneo hilo kuwa na muonekano wa kuvutia.

Eneo la kijiografia likiwa na chanzo asili cha maji kilichotokana na uoto wa asili ulioota na kustawi na kunawri vizuri, wenye rangi ya kijani kibichi vyote hivi vikizidi kulifanya eneo hili kua na muonekano mzuri wa kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijografia lenye manzari yenye kupendeza na kuvutia, lililo zungukwa na uoto wa asili. unaojumuisha nyasi fupi pamoja na vichaka na miti vilivyokuwa na kustawi vizuri, wenye rangi kijani kibichi huku mwangaza wajua wenye rangi ya njano ukizidi kulifanya eneo hilo kuwa na mandhari ya kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijiografia lenye miinuko pamoja na mabonde iliyozungukwa na uoto wa asili inayojumuisha miti iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri, pamoja na nyasi za kijani kibichi, anga linalotanda lenye rangi ya bluu na nyeupe vyote hivo vikizidi kulifanya eneo hilo liwe na muonekano wa kipekee na kuvutia.

Eneo la kijiografia, lenye ardhi tambarare lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na miti miwili iliokua na kustawi na kunawili vizuri, huku anga linalotanda juu ya eneo hilo vikizidi kulifanya eneo hilo liwe na mandhari ya kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijiografia lenye ardhi tambarare iliyozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi pamoja na miti iliyokuwa na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, huku mwangaza wa jua wenye rangi ya njano ikidhihiri katika eneo hilo vyote hivyo vikizidi kulifanya eneo hilo kupendeza na kuvutia.

Mkusanyiko wa wanyama wazuri wenye shingo ndefu na ngozi ya mabaka mabaka, wanaofahamika kama twiga wakiwa katika eneo la kijiografia, lililozungukwa na uoto wa asili, unaokusanya nyasi fupi pamoja na miti iliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani kibichi.

Eneo la kijiografia lenye ardhi tambarare pamoja na miinuko katika baadhi ya maeneo, ikiwa nimeizunguka na uote wa asili unajumuisha nyasi na miti mizuri iliyoota na kustawi yenye rangi ya kijani kibichi, anga linaotanda katika eneo hilo vikizidi kulifanya eneo hilo kuwa na muonekano mzuri wa kupendeza na kuvutia.

Eneo la kigiografia iliokuwa yenye ardhi iliyokuwa imezungukwa na miinuko, ambayo na uoto wasili na milima mikubwa ambayo imetawaliwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi pamoja na miti, iliyokua na kustawi na kunakili vizuri kwa rangi ya kijani kibichi.

Eneo la kijografia lenye ardhi tambarare lililozungukwa na chanzo asili cha maji kilichokuwa kandokando ya uoto wa asili unaojumuisha nyasi pamoja na miti iliyokuwa na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi vyote hivyo vikizidi kulifanya eneo hilo kuwa na muonekano mzuri wenye kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijiografia lenye chanzo asili cha maji, kilichopakana na eneo lenye uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na miti iliyokuwa ikistawi na kunawiri vizuri, kudhihiri kwa anga linalotanda juu ya eneo hilo, vikizidi kulifanya eneo hilo kuwa na mandhari ya kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijiografia linalozungukwa na uoto wa asili unaokusanya nyasi na miti, iliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, kudhihiri kwa anga lililotanda juu ya eneo hilo likizidi kulifanya eneo hilo kuwa na muonekano wa kipekee wenye kuvutia.

Mnyama mzuri mwenye shingo ndefu na ngozi ya mabaka mabaka, anayefahamika kama twiga akiwa katika eneo la kijiografia, lililozungukwa na uoto wa asili pamoja na miti ni asili ya kuwa na miba na majani madogo madogo, ambayo mnyama huyo anaitumia kama chakula huku kwa mbali kukidhihiri makazi ya watu, yanayoashiria kuendelea kwa shughuli za kibinadamu katika maeneo hayo.

Eneo la kijiografia lenye chanzo halisi cha maji kilichozungukwa na uoto wa asili kandokando mwake, uoto wa asili huo ukijumuisha nyasi na miti iliyokua na kustawi vizuri na kunawiri yenye rangi ya kijani kibichi vyote hivyo vikizidi kulifanya eneo hilo kuwa na muonekano mzuri wenye kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijiografia likiwa na chanzo asili cha maji kilichozunguka na uoto wa asili unajumuisha nyasi pamoja na miti iliyokuwa na kustawi vizuri yenye rangi kijani kibichi, huku kudhihiri kwa makazi ya watu katika eneo hilo ikiwa ni ishara tosha inayoashiria kuendelea shughuli za kibinadamu.

Eneo la kijiografia lenye ardhi tambarare lililozungukwa na miti mmoja mmoja ambayo imekua na kustawi kwa rangi ya kijani kibichi, na mlima mkubwa ambao unadhihiri katika eneo hilo pamoja na anga lenye rangi ya bluu pamoja na nyeupe, vyote hivyo vikizidi kulifanya eneo hilo kuwa na muonekano wa kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijografia lenye ardhi tambarare pamoja nakupatikana Kwa chanzo asili cha maji kilichopakana na uwoto wa asili, unaojumuisha nyasi pamoja na miti iliyokuwa na kustawi vizuri ya rangi ya kijani kibichi.

Zizi maalumu lililotengenezwa kwa weredi na ustadi mkubwa kabisa kwa ajili ya kuendesha shughuli za ufugaji wa ng'ombe. Ng'ombe hao wanaotarajiwa kuzaliana kwa kiwango kikubwa ili kuweza kumnufaisha mfugaji wake.

Wafugaji wawili walioamua kujikita katika shughuli za ufugaji wa kuku wakiendelea na zoezi la kuwahudumia kuku hao ili kuhakikisha wanakua na afya na wananawiri vizuri, ili kuweza kuangalia namna ya kukuza mapato yao kupitia shughuli yao hiyo.

Watu wawili ambao wanajishughulisha na shughuli ya ufugaji wa kuku wakiwa wamevalia makoti meupe wakiendelea kuwahudumia kuku hao ili waweze kutaga mayai mengi yatakayo wawezesha wafugaji hao kufikia malengo yao.

Mwanaume mfugaji aliyeamua kuendesha shughuli za ufugaji wa bata, akiendelea kuhadumia bata hao ili kuhakikisha bata wake wanakua na kunawiri vizuri ili waweze kumpatia manufaa makubwa baadaye.

Mwanaume huyu aliyeamua kujikita na kujizatiti katika shughuli za ufugaji wa kuku, akiendelea kuwahudumia kuku wake ili kuhakikisha kuku hawa wanazaliana kwa wingi hali ambayo itamuwezesha mkulima kupata manufaa makubwa kupitia shughuli hiyo.

Wafugaji wawili wakiwa katika banda kubwa lililoandaliwa mahususi kwa ajili ya kuendesha shughuli za ufugaji wa kuku, kuku ambao wanatarajiwa kuweza kutaga mayai mengi yatakayowezesha wafugaji hao kuweza kupata faida kubwa kupitia shughuli hiyo.

Mimea inayoendelea kuchipua na kustawi na kunawiri vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kitaalamu na cha kisasa; kilimo cha kuotesha mbegu, njia hii ya kilimo ni nzuri inayomuwezesha mkulima kuchagua mbegu bora itakayomuwezesha kupata mazao bora lakini pia kumfikisha kwenye mafanikio makubwa kabisa.

Mime iliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri iliyooteshwa kwa njia za kisasa na za kitaalamu na kilimo cha kuotesha mbegu, njia ambayo inatarajiwa kumwezesha mkulima huyo kuweza kupata faida iliyokuwa kubwa kabisa kupitia shughuli hiyo.

Mbegu za mimea tofauti tofauti zikiwa zimekusanywa na kufungashwa kwenye mifuko maalumu walioandaliwa kwa ajili ya kuwezesha zoezi hilo, kilimo cha kutumia mbegu ni kizuri, kinachomwezesha mkulima kuchagua mbegu bora itakayomuwezesha kufikia kwenye mafanikio na malengo yake.

Mimea iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu zaidi, kilimo cha kuotesha mbegu. Njia hii ya kilimo ni nzuri inamuwezesha mkulima kuchagua mbegu bora itakayomfikisha kwenye kupata mbegu bora na mafanikio makubwa hapo baadaye.

Mimea inaendelea kuchipua vizuri, iliooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu, hii ni njia ambayo inamuwezesha mkulima kuchagua mbegu bora itakayomuwezesha kupata mazao bora na kisha faida kubwa hapo baadaye.

Mimea inayoendelea kuchipuwa vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu cha kuotesha mbegu, hii ni njia ambayo inamwezesha mkulima kuchaguwa mbegu bora itakayomuwezesha kupata mazao bora na kisha kumfikisha kwenye mafanikio makubwa.

Mimea iliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri iliyopea narangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia nija na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu, njia ambayo inatarajiwa kumpatia mkulima mazao bora kabisa yanayotokana na mbegu bora kisha kuweza kufanikisha kupata faida kubwa.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu. Njia hii ya kilimo ni nzuri, inayomuwezesha mkulima kuweza kuchagua mbegu bora itakayo muwezesha kupata mazao bora na kisha kuweza kufikia mafanikio makubwa kabisa katika shughuli hiyo.

Mimea inaendelea kukua na kustawi vizuri iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalam cha kuotesha mbegu. Njia ambayo inatarajiwa kumwezesha mkulima kuchagua mbegu bora itakayomuwezesha kupata mazao bora na kisha kufikia kwenye faida iliyokuwa kubwa kabisa.

Mimea iliyokuwa nakustawi vizuri na kunawiri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu, njia hiyo ya kilimo ni nzuri inayotarajia kumuwezesha mkulima kuchagua mbegu bora itakayomfikisha kwenye malengo yake.

Mimea iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri liyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu cha kuotesha mbegu njia ambayo inatarajiwa kumpatia mkulima faida kubwa hapo baadae.

Wakulima wanne wanaojumuisha na wanaume wawili na wanawake wawili, wakiendelea na zoezi la kupanda mbegu katika eneo maalumu, walioliandaa kuendesha shughuli za kilimo hizo kwa kutumia njia hii ya kitaalamu itayowawezesha kupata mazao yenye afya bora lakini pia waweze kupata faida iliyokuwa kwa baadaye.

Mimea iliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalam cha kuotesha mbegu ,njia ambayo natarajiwa kumwezesha mkulima kuweza kuchagua mbegu bora tuwezesha kupata mazao bora na kisha kupata faida kubwa hapo baadaye.

Mfuko maalumu ulioandaliwa na kutumika kama kifungashio cha mbegu cha zao la tikiti , zao ambalo linatarajiwa kutumika kuendesha shughuli za kilimo cha kibiashara, kwa kutumia njia hii ya kilimo inayomuwezesha mkulima kuchagua mbegu bora, itakayo muwezesha kupata mazao bora na yenye afya.

Duka maalumu linalojishughulisha na kuuza mbegu za mimea mbalimbali, likiwa limezipangaalia mbegu izo katika utaratibu maalumu, utakawo mwezesha mkulima kuweza kuchagua mbegu, kulingana na uhitaji na aina ya kilimo anachotaka kuendesha.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri na kunawiri, iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu. Njia hii inayotarajia kumuwezesha mkulima kupata mazao bora na kisha kupata faida iliyokuwa kubwa kabisa.

Mbegu za mimea mbalimbali zikiwa tayari zimekwisha fungashwa kwenye vifungashio maalumu, ili kuweza kumjulisha mteja anayehitaji kununua mbegu hizo, kuweza kutambua mbegu husika anayoitaka kwa urahisi bila kupata tabu na ugumu wa aina yoyote.

Mimea inaendelea kukua na kustawi na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani kibichi. Iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kitaalamu na cha kisasa zaidi cha kuotesha mbegu . Njia ambayo inamuwezesha mkulima kuweza kuchagua mbegu bora itakayomuwezesha kupata mbegu bora na yatakayo mnufaisha.

Mimea inayoendelea kukua na kuchipua na kunawiri vizuri; iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu. Njia ambayo inatarijiwa kumpatia faida kubwa mkulima huyo bila kupata hasara ya aina yeyote.

Mimea inayoendelea kukua na kustawi na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalam cha kuotesha mbegu, njia hii ya kilimo ni nzuri na inayomwezesha mkulima kuchagua mbegu bora itakayomwezesha kupata mazao bora lakini pia kumfikisha kwenye malengo yake.

Mimea inayoendelea kukua na kustawi na kunawiri vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo imo cha kisasa cha kuotesha mbegu, njia ambayo inayotarajiwa kumpatia faida kubwa Mkulima wake kwa kumpatia mazao bora yenye afya tele.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli ya kilimo kinachohusisha kuotesha mbegu, wakiendelea na zoezi la kuchomoa miche, ambayo tayari imeshakuzwa kwa kutumia kilimo hicho kizuri, kinachomuwezesha mkulima kuchagua mbegu bora, kitakachomuwezesha kupata mazao bora na kisha kufikia kwenye mafanikio makubwa.

Mimea inaendelea kukua na kustawi na kunawiri vizuri iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu, njia ambayo nitarajiwa kumpatia mkulima mazao bora yenye afya na kisha kumwezesha kupata faida kubwa hapa baadaye.

Sehemu ya shamba lenye mimea iliyokuwa na kustawi vizuri na kunawiri iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalam zaidi cha kuotesha mbegu. Njia hii ni nzuri na mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika namna ambayo ni ya kisasa zaidi na kitaalamu itakayomwezesha kupata mazao mengi na faida kubwa hapo baadaye.

Mimea iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu; njia ambayo inamwezesha mkulima kuweza kuchagua mbegu bora itakayomuwezesha kufikia malengo kupata mazao mengi na bora na kisha kufikia kupata faida iliyokuwa kubwa kabisa.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kuotesha mbegu, njia ambayo inatarajiwa kumwezesha mkulima kuvuna mazao bora yenye afya bora yatakayo mwezesha kupata faida kubwa hapo baadaye.

Mimea inayoendelea kuchipua na kukua vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na cha kiteknolojia kiasi, kinachohusisha matumizi ya kuotesha mbegu ili kufanya mkulima aweze kuchagua mbegu bora zitakazo muwezesha kupata mazao bora na kisha faida kubwa hapo baadae.

Mimea iliyokua na kunawiri na kustawi vizuri, iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu, njia ambayo inamwezesha mkulima kuweza kuchagua mbegu bora, itakayomuwezesha kupata mazao bora na kisha kupata faida kubwa.

Mimea inayoendelea kuchipua na kustawi na kunawiri vizuri inayoonyesha dalili ya kupea kwa rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu. Njia ambayo inamuwezesha mkulima kuweza kupata faida iliyokuwa kubwa kabisa.

Mimea iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri iliyooteshwa kutumia, njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kuotesha mbegu njia ambayo inamwezesha mkulima kuweza kuchagua mbegu bora, itakayo mpatia mazao bora na kisha faida iliyokuwa kubwa kabisa.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza mbegu za mimea tofautitofauti, likiwa limezipangilia mbegu hizo katika mpangilio maalumu utakayomwezesha mkulima kuweza kuchagua mbegu kulingana na shughuli na aina ya kilimo wanachotaka kuendesha.

Wakulima wakiendelea na zoezi la kuvuna mazao yao ambayo waliamua kuyaendesha kilimo hicho kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu, njia ambayo yatarajiwa kuwapatia wakulima hao faida iliyokuwa kubwa kabisa.

Mimea inayoendelea kukua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa kinachohusisha kuotesha mbegu, njia ambayo inamuwezesha mkulima kuchagua mbegu bora itakayomuwezesha kupata mazao bora kabisa hapo baadae.

Mimea iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri, yenye majani yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kitaalamu zaidi, cha kuotesha mbegu, njia ambayo inamuwezesha mkulima kuweza kuchagua mbegu bora, itakayomuwezesha kupata mazao bora na kisha faida kubwa.

Mimea iliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri iliyopea karangi kijani kibichi nilioteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu, njia ambayo inatarajiwa kumuwezesha mkulima kupata faida kubwa kabisa.

Mbegu tofautitofauti za mimea mbalimbali zikiwa zimekusanywa vizuri na kila mbegu moja ikiwa imetiwa kwenye kifungashio chake, tayari kwa ajili ya kuweza kuwaruhusu wakulima wanaotaka kuendesha shughuli za kilimo kwa kutumia mbegu, waweze kujua mbegu ipi inafaa kwa ajili ya kuendesha shughuli hizo.

Banda lililoandaliwa kwa ustadi na ueledi wa hali ya juu kuonyesha sanaa kubwa aliyokuwa nayo fundi mahiri aliyotengeneza banda hilo, linalotarajiwa kuendesha shughuli za ufugaji wa wanyama wanaofugwa majumbani kama vile kuku, bata, mbuzi, na kondoo pamoja na mbwa.

Mnyama mzuri mrefu mwenye ngozi ya mabaka mabaka pamoja na shingo ndefu anayefahamika kama twiga, akiwa amezungukwa na uoto wa asili unaokusanya nyasi pamoja na miti iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi.

Mnyamapori mwenye umbile refu na kubwa lenye ngozi ya mabakamabaka anayefahamika kama twiga, akiwa katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili wenye nyasi nyingi, pamoja na miti iliyokuwa na kustawi, na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani kibichi.

Mfanyakazi katika hifadhi moja ya taifa akiendelea kumuhudumia mnyama mkubwa anayefahamika kama tembo, mnyama huyo anyekamilisha idadi ya wanyama watano wakubwa kabisa wanaopatikana nchini akiongezwa kwa kiwango kikubwa na kuchangia shughuli za utalii.